Kijana mtoa huduma za afya aliyesimama amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe ameshika mikono yake mbele yake na nyuma yake kuna ukuta wenye rangi ya maziwa, kijana huyo ana nywele fupi na uso wake unaonyesha mtazamo wa utulivu na heshima.

Mwanamke ameketi akiwa na mtoto mchanga mikononi mwake, muuguzi aliyevalia sare nyeupe na barakoa anampa chanjo mtoto huyo, wanaume kadhaa wako nyuma wakishika kamera na kurekodi tukio hilo .

Mhudumu wa afya amevalia blauzi ya bluu, ameshika sindano pamoja na chupa ya dawa, akiandaa chanjo kwa uangalifu. Mbele yake kuna kifaa maalumu cha kuhifadhia chanjo kwa baridi. Pia, kuna wazazi pamoja na watoto wakisubiri huduma yake.

Mimea yenye maua ya rangi ya waridi na manjano. Mimea hii hutumika kutengeneza dawa za mitishamba, ambazo ni tiba za asili zinazotokana na mimea kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali au kuondoa maumivu. Dawa za mitishamba ni muhimu katika afya ya asili nakutegemewa na jamii nyingi duniani.